Watu warika mbali mbali na jinsia tofauti wameketi kwa mpangilio mzuri ndani ya darasa safi la kupendeza. Wanamsikiliza mwalimu aliesimama katikati yao kwa makini huku wakionyesha kiu ya kujifunza na kujiendeleza kielimu bila kujari umri.

Darasa la shule ya msingi liliyo safi likiwa katika mazingira bora ya kujifunzia kwa wanafunzi, huku madawati yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakielekea kwenye ubao mweusi, ramani ya dunia ikining'inia ukutani kuimanisha elimu ya kijiografia, huku mwanga wa kutosha kutoka kwenye taa zinasaidia wanafunzi kuona vizuri na kuongeza ufanisi wa kujifunza.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

Mwalimu wa shule ya msingi anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki. Anafundisha kwa umakini huku wanafunzi wakiwa wamekaa kwa utulivu kwenye madawati yao. Mazingira ya darasa ni safi yenye mwangaza wa kutosha, yakionyesha juhudi za kuinua elimu ya msingi bora kwa watoto.

Kitabu cha baiolojia cha elimu ya sekondari, chenye jarada lenge rangi ya njano na kijani. Kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi, hii ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha ikiwa safi na imepambwa kwa utaratibu mzuri, inaakisi mazingira bora kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari.

Bweni la shule ya sekondari likiwa na vitanda vilivyopangiliwa vizuri na kutandikwa kwa mashuka yenye rangi nyeupe, huku katikati kukiwa na dawati dogo lenye viti viwili kwa ajili ya kujisomea kwa mda tofauti. Bweni hili limepakwa rangi ya bluu likiwa na madirisha yaliyo wazi yanayoruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia tofauti wamekaa nje kwenye kimbweta cha kijani, wakijisomea na kujadili kwa furaha, huku wakitumia kompyuta mpakato. Wanaakisi mazingira ya kunifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili katika mazingira safi ya chuo.

Wanafunzi wa chuo wamekaa kwa mpangilio maalumu ndani ya darasa; wakimsikili kwa makini mwalimu aliyevalia vazi la aina ya suti anayefundisha kwa kutumia ubao na vifaa vya kisasa, taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma na nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wa rika tofauti na jinsia tofauti wakiwa wamekaa darasani juu ya madawati ya kijani, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliesimama mbele yao alievalia vazi aina ya suti, taswira hii inaonyesha mazingira ya taaluma na nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali wakiwa wameketi vizuri juu ya madawati darasani, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, anayefundisha kwa kutumia ubao na vifaa vya kisasa. Taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma na nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa rika mbalimbali na jinsa tofauti wameketi chini darasani huku wamevalia barakoa, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia ubao na vifaa vya kisasa. Taswira hii inaonyesha mazingira ya taaluma na nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi waliovalia makoti ya bluu wamekaa wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa maalumu vya kutengenezea simu walivyopewa kwa ustadi mkubwa

Wanafunzi wa ufundi waliovalia makoti ya bluu wakiwa wanatengeneza simu wa ustadi mkubwa kwa kutumia vifaa maalumu vya kutengenezea simu

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wamevalia makoti, wakiwa darasani kila mmoja akifanya kazi kwenye kompyuta yake, huku mwalimu aliyevalia barakoa akitembea katikati yao akikaguwa kazi zao kwa umakini mkubwa.

Wanafunzi wa jinsia mbalimbali, wa elimu ya ufundi, wakiwa wamevaa makoti ndani ya darasa. Kila mmoja akifanya kazi kwenye kompyuta yake, huku mwalimu kijana aliyevaa barakoa anatembea katikati yao akigagua kazi hizi kwa umakini mkubwa sana.

Wanafunzi wa ufundi, wakiwa katika mafunzo ya vitendo, wamevalia mavazi maalumu ya kujikinga na kofia ngumu kwa ajili ya usalama, wanajifunza hatua kwa hatua jinsi ya kujenga nyumba kwa kutumia vifaa halisi. Mafunzo haya yanawandaa kwa ajili ya kujiajiri katika sekta ya ujenzi.

Wanafunzi wa ufundi wawili wamekaa kwa pamoja huku mmoja amevalia koti la bluu, wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo vinavyoenda kuwaanda kwa ajili ya kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa rika sawa na jinsia mbalimbali waliovalia makoti ya bluu wamekaa kwa utulivu, wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaanda kwa kazi za kiufundi, na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi waliovalia makoti ya bluu, wamekaa kwenye viti kwa utulivu wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.